Wauguzi wawili wanawake waliovaa aproni ya rangi ya samawati wakiwemo ndani ya chumba cha watoto waliozaliwa kabla ya siku zao kinachoitwa nursery . Ndani watoto wanne waonekana wakiwa wamelazwa wakiwekwa paipu kwenye mwili.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika kuangalia kuonyesha kifaa kinachotumika kuweka shimo la kwenda haja. Mwanaume aliyevaa suti ya samawati amimina maji kwenye kifaa hicho. Kuna bomba la plastiki chini ya hicho kifaa na meza ndogo iliyowekwa juu.

Maji mengi machafu ya mvua wanaume wawili mmoja akiwa juu ya pikipiki iliyobeba mitungi mwingine akimsukuma kwa nyuma amevaa shati ya rangi ya zambarau na suruali nyeusi, kwa kando yaonekana miti iliyonawiri yenye majani ya rangi ya kijani.

Mtu amevaa koti jeupe la maabara, barakoa na glavu akinyunyiza dawa sokoni. Anaonekana kua anafanya kazi ya kunyunyiza dawa ya kua wadudu au kuzuia maambukizi. Pembeni kunamakasha ya mboga kama kabeji na watu wengine wamevaa mavazi ya kujikinga.

Wanawake wawili mmoja akiwa amebeba mtoto mmoja amesimama amevaa koti jeupe anaonekana ni daktari anayemtibu mtoto akimchoma sindano. Kando yake kuna begi la dawa na makaratasi kwenye ukuta yanayoaishiria kuonyesha maandishi.

Moshi umetapakaa kila mahali baada ya magari mawili kugongana, moja likiwaka moto, kwa kando watu wamesimama wakitazama, wazima moto wakionekana wakijaribu kukabiliana na moto huo.

Uwanjani mwanamke amesimama amevaa suruali ya dongo, shati nyeusi viatu vyeusi. Kichwani ameeka klipu nyeupe. Kando yake kuna moto unawaka anajaribu kuzima moto akitumia kizima moto.

Bokisi la dawa la rangi nyeupe lenye maandishi meusi. Kando yake chupa mbili za dawa. Moja ina kifuniko cheusi ya pili ina kifuniko cha samawati na kijani. Maandishi yameandikwa kwenye chupa hizo kuonyesha maagizo ya namna ya kutumia.